Naona shilingi elfu nne za Kenya zimewekwa juu ya meza ya kahawia bila mpangilio. Kuna noti nne, kila moja ikiwa ya shilingi elfu moja. Noti hizo ni za rangi ya kahawia na zinaonekana kuwa katika hali nzuri. Noti hizo zina picha ya jengo kubwa la KICC.

Naona soko linaloonekana kuwa na pilka pilka nyingi na limejaa watu kila upande, ni soko lenye msongamano mkubwa wa mpangilio usio rasmi wachuuzi wamepanga bidha zao chini au juu ya meza na vibanda vya mda wengine wakiwa na magunia na mikeka waliitandaza ardhini watu wanapita huku na kule wengine wakinunua wengine wakiuza bidhaa zao kama matunda, mboga, nguo na vifaa vingine.

Naoana familia ya watu wanne wakiwa katika mazingira ya furaha na tulivu. Baba ameketi katikati akiwa na tabasamu usoni huku watoto wake wawili mvulana na msichana wakiwa wamekaa karibu naye wakifurahia chakula na kunywa juisi . Watoto wanaonekana wenye afya wakicheka huku wakila kwa hamu. Nyuma yao mama amesimama akiwaangalia kwa tabasamu na kuridhika.

Naona kibanda cha soko kimejaa bidhaa mbalimbali hasa aina tofauti za ndizi. Kuna ndizi za manjano zenye zimeiva, tayari kukuliwa na ndizi za kijani ambazo bado ni mbichi. Pembeni mwa ndizi kuna nyanya nyekundu zilizojaa rangi na mvuto pamoja na pilipili hoho za kijani kibichi. Bidhaa hizo zimepangwa kwa utaratibu.

Naona gari jeupe lenye magurudumu meusi limeegeshwa hapo tulivu liko ndani ya jengo, kwenye pande moja wa gari hio kuna mchoro wa mbweha uliopakwa kwa ustadi kuna lable ya manjano inayoa shiria gari hilo hutumia mafuta ya dizeli.

Naona mkono mmoja umeshikilia noti za pesa nzee za Kenya zikionekana wazi kwa mtindo wa kuzitandaza wazi kama shabiki. Kuna noti nane za shilingi elfu moja na noti moja na noti moja ya shilingi mia tano zote zikiwa katika hali nzuri.

Mlango wa gari uko wazi na funguo za gari zikiwa zimening'inia pembezoni mwa mlango huo kupitia kiwekafunguo. Nguo hizo zina vitufe vya kielektroniki vinavyoonekana wazi, vikinning'inia kwa uzito mdogo. Nyuma ya gari hilo kuna jengo lisiloonekana vizuri lakini laonekana kuwa na vioo vya samawati.

Naona mwanaume mmoja aliyevalia suti nyeusi iliyonyooka, shati jeupe safi, amesiamama ndani jumba la maonyeshoya magari. Anaonekama mwenye mvute na nadhifu akitazama kwa makini gari jeusi la kifahari lenye rangi inayong'aa, anazunguka gari hilo polepole. Ndani ya jumba hilo mapambo mekundu yamepangwa kwa ustadi.

Naona leseni ya ushuru ya bidhaa kutoka mamlaka ya mapato Kenya. Ni hati rasmi inayodhibitisha usajili wa mtu au kampuni kama mlipa kodi wa ushuru wa bidhaa. Katika kona ya leseni hiyo kuna nembo rasmi ya KRA pamoja na jina kamili la mamlaka hiyo. Kando yake kuna anwani ya ofisi kuu ya KRA na sanduku la posta. Pia kuna maelezo ya mawasiliano kama nambari ya simu, barua pepe na tovuti rasmi.

Naona soko la wazi likiwa na shughuli nyingi. Lina bidhaa za mashambani zilizopangwa chini ya mikeka na magunia. Kuna matunda mbalimbali kama mapapai, machungwa, nyanya na mengineyo yaliopangwa pale. Wauzaji wanawake wameketi kwenye viti vidogo karibu na bidhaa zao.